Soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali, likionyesha shughuli za kibiashara. Upande wa kushoto kuna meza za mbao zilizojaa matunda na mboga. Pia kuna ndizi zilizoning'inia.

Gari ndogo la abiria aina ya van ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe, gari hili ambalo ni toyota lenye rangi ya fedha , upande wa nyuma kulia likionyesha sehemu ya nyuma na upande wake wa kulia.

Soko la matunda na mboga labda kando ya barabara. Kibanda kimetengenezwa kwa kutumia nguzo za mbao na paa la muda labda la mabati au turubai kutoa kivuli kwa bidhaa.

Lori lina ghorofa mbili na limebeba magari kadhaa. Lori ndogo aina ya pick-up juu ya ghorofa ya mbili na gari lingine meusi chini yake. Magari yote yanaonekana kuwa mapya.

Duka la huduma za simu hasa zinazohusiana na miamala ya kifedha kupitia simu. Upande wa kushoto kuna ishara inayosomeka Airtel Platinum Agent, ikionyesha kuwa ni wakala wa Airtel Money.

Simu mahiri ikiwa inatumika na skrini yake inaonyesha menyu ya huduma za M-Pesa. Huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kupitia simu nchini Kenya. Menyu ina chaguzi kadhaa.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu la furaha akionyesha afya njema na kuridhika. Maneno makuu yanatangazwa yanasema your wellness is our priority ,kuna sehemu ambapo kuna ofa maalum.

Mikono ya mtu ikishikilia na kuhesabu noti za pesa. Mikono hiyo inaonekana ikishika noti mbalimbali za shilingi ya Kenya zikiwemo noti ya shilingi hamsini na noti nyingine za rangi tofauti.

Duka ndogo la rejareja ambalo linaonekana pia kuwa wakala wa M-Pesa. Jengo limepakwa rangi ya buluu hafifu na lina mlango wa chuma wenye rangi ya kijani kibichi unaolindwa kwa grili za chuma zenye muundo wa matundu.

Kibanda cha kuuza bidhaa za urembo na mapambo labda katika soko au kando ya barabara. Kibanda hiki kimejengwa kwa mbao na kina paa la bati kinacho toa kivuli. Kibanda kimejaa bidhaa nyingi.

Safu ya magari yaliyopangwa kwa utaratibu katika sehemu ya maegesho. Magari yote yameegeshwa kwa nyuma yakionyesha taa zao za nyuma na namba za magari. Gari la kwanza kushoto lina rangi nyeusi.

Kiolesura cha simu ya mkononi kinachoonekana kuwa programu ya M-Pesa, programu nyingine ya benki ya simu nchini Kenya. Juu kabisa kuna maelezo ya kaunta yakionyesha my money .

Soko la matunda na mboga likiwa limejaa mazao mbali mbali yaliyopangwa vizuri. Kuna rundo kubwa la matunda tofauti kama vile machungwa za kijani na nyekundu.

Bango la matangazo ya bima ya pikipiki. Bango hili lina sehemu mbili kuu. Watu wawili ambao ni wanaume wakiwa wamepanda pikipiki nyekundu, wote wawili wamevaa kofia za usalama.

Duka la rejareja labda la kiasili kutokana na uwepo wa mabango ya M-Pesa. Duka hili lina milango miwili ya chuma ya rangi ya blue iliyofunguliwa na upande wa kushoto wa milango hiyo kuna bango kubwa lenye neno M-Pesa.

Ndani ya kituo cha huduma cha Mpesa ambapo wateja wanasubiri kuhudumiwa na watendaji, kituo hicho kina rangi ya kijani na nyeupe ambazo ni rangi rasmi za Mpesa.

Gari la aina ya Pickup ambalo linaonekana kuwa Toyota likiwa limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi ndefu. Gari hili lina rangi ya kijani iliyokolea au buluu iliyokolea na lina lux ya mizigo juu na roll bar nyuma.

Duka ndogo cha kibiashara kinachotumbulika wazi kama wakala wa Mpesa. Lango la duka lina rangi ya kijani kibichi na limeandikwa Mpesa kwa herufi kubwa nyeupe.

Duka la kando ya barabara pengine katika mazingira ya mjini. Kushoto kuna mlango wa chuma wa rangi ya kijani kibichi uliofungwa na mbele yake kuna benchi fupi la mbao.

Sehemu ya kiwanda kubwa ambapo mabasi kadhaa yanaonekana katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Mabasi hayo yamewekwa kwenye nija za chuma zikionesha kuwa yanasafirishwa kupitia mchakato wa uzalisaji.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu mahiri yenye programu tumizi ya Safaricom, kampuni ya mawasiliano nchini Kenya ikiwa wazi. Skrini ya simu inaonyesha menu ya chaguzi mbali mbali.

Tangazo la bima kutoka kampuni inayoitwa Shimin insurance. Inaonyesha mwanamke mchanga mwenye nywele za asili. Amevaa nguo za michezo za rangi ya kijani na suruali ya kijivu, akiwa ameketi chini.

Ndani ya soko la matunda ikionyesha wjngi wa matunda yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Katika sehemu ya mbele kuna mtu aliyesimama huku sehemu ya nyuma ikionyesha matunda mengi.

Mtazamo mpana unaoonyesha soko kubwa lenye shughuli nyingi, labda katika eneo la mijini. Kuna umati mkubwa wa watu wengi, wauzaji na wanunuzi, wakiwa wametawanyika katika eneo lote la soko.

Soko la matunda na mboga lililo wazi, labda katika eneo la vijijini. Soko hili lina vibanda vya mbao vilivyojengwa kwa haraka na paa la mabati. Kuna matunda na mboga nyingi.

Magari matatu yaliyopangwa kwenye eneo lenye nyasi labda yakiwa yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari. Sehemu ya kuuzia magari kuna Toyota Fielder axio ya rangi nyeusi.

Sehemu ya nje ya duka kinachotambulika kwa wazi kama wakara wa Mpesa kutokana na bango kubwa la kijani lenye maandishi Mpesa kwa herufi kubwa. Kwenye bango hilo pia kuna maandishi mengine.

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies au sehemu ya kuuza maziwa labda ATM ya maziwa, kama inavyoonekana kwenye bango. Kundi la watu kadhaa wamesimama mbele ya mlango wa duka.

Gurudumu la gari ya kifahari labda Audi kutokana na nembo inayoonekana katikati ya rimuya gurudumu. Rimu ina rangi ya fedha na ina muundo wa spoks nyingi.

Watu watatu wakiwa katika chumba cha maonyesho ya magari, wote wanaonekana kuwa na furaha na tabasamu. Mwanamume mmoja amevalia shati la blue na jinzi akishikilia kompyuta kibao .

Rundo la matairi mengi ya magari yaliyopangwa kwa safu. Matairi yote yanafanana kwa muundo na rangi nyeusi. Unaweza kuona wazi ruwaza na vizimo vya matairi, ambazo ni muhimu kwa mshiko wa barabara.

Mkono ulioshika noti za pesa za Kenya zikiwa zimetanuliwa kama za benki. Noti zinaonekana wazi ni za shilingi elfu moja na shilingi mia tano, ambazo ndizo noti za thamani kubwa zaidi nchini Kenya.

Gari la kubeba magari, likiwa limebeba gari lingine ndogo la kifahari la rangi ya buluu. Gari hilo la kubeba magari linaonekana kuwa la kisasa, labda ni flat petrol track lenye sehemu ya nyuma tambarare.

Ndani ya kiwanda cha kutengeneza mabasi au magari makubwa. Kuna basi lisilokamilika la rangi ya njano, sehemu yake ya mbele ikiwemo engine bado inaonekana wazi, na kioo cha mbele hakijawekwa.

Kibanda au duka la ufundi na vito vya asili labda katika soko la wazi. Upande wa kulia kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga, mikufu na vitambaa vilivyopambwa kwa shanga. Vitu hivi vimepambwa kwa rangi mbalimbali.

Safu ya magari matatu yaliyosimama kwenye sakafu yenye kung'aa labda ndani ya duka la kuonyesha magari. Gari la kwanza upande wa kushoto lina rangi ya kijivu au nyeupe likifuatwa na gari jekundu katikati na gari la tatu nyeusi kulia. Magari yote yanaonekana kuwa SUV.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa wafanyibiashara na wateja. Kuna rundo kubwa la mazao mbalimbali yakiwemo mboga na matunda yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna vitu kama vile viazi vitamu, vitunguu, nyanya, ndizi, mahindi mabichi na matunda mengine.

Dashibodi ya gari ikionyesha spidomita na fuel gauge . Kipima kasi kinaonyesha kasi katika kilometre per hour na namba zinaanzia sufuri hadi mia mbili sitini.

Mlango wa jengo lenye mabango na matangazo yanayohusiana na maziwa na mashine ya kutoa maziwa. Katika sehemu ya kati kuna plasta kubwa yenye picha ya ng'ombe mweusi na mweupe na maandishi milk ATM juu yake.

Eneo la mtaani labda katika mji au mji mdogo ulio na majengo ya shughuli za kibiashara. Kuna baiskeli ya zamani iliyosimama ikiwa na rangi mbali mbali kama vile buluu, njano na kijani kibichi.

Ubao wa kielektroniki unaonyesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni. Safu ya kwanza kushoto ina majina mafupi ya sarafu na bendera za nchi husika, huku safu mbili zinazofuata zikionyesha viwango.

Mikono miwili ikishika kiasi kikubwa cha noti za pesa. Noti hizi zinaonekana kuwa za shilingi elfu moja za Kenya. Kama inavyoonekana kwenye namba elfu moja.

Watu wawili wazima wa kiume wakiwa wameketi nje karibu na vibanda vinavyoonekana kuwa vya biashara ndogo huduma za simu. Mwanamume wa kwanza upande wa kushoto amevaa fulana ya buluu,

Kibanda kidogo cha kuuzia viatu labda kwenye soko la wazi. Kibanda kimetengenezwa kwa kutumia turubai ya plastiki iliyofungwa kwenye miti ikitoa kivuli na ulinzi didhi ya hali ya hewa.

Gari la kifahari aina ya Sedani lenye rangi ya buluu kijivu likiwa limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rimu z kisasa na madirisha yenye vio vyeusi. Kwa nyuma kuna magari mengine.

Mkono ukishika simu maili ambayo inaonyesha programu ya benki ya simu. Skrini ya simu inaonekana kuwa na salio na historia ya miamala. Inaonekana kama programu ya M-Pesa.

Mandhari ya soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi. Kuna idadi kubwa ya watu wote wakiwa wananunua na wauzaji wakishughulisha na biashara ya bidhaa mbali mbali.

Gari la michezo la rangi nyeupe likiwa limeegeshwa mbele ya mlango wa kituo cha huduma cha magari, gari hilo ambalo linaonekana kuwa toyota lina rangi nyeupe na limetunzwa vizuri.

Kura ya maegesho ya magari pengine ni muuzaji wa magari, yenye magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Kuna magari kadhaa yaliyosimama chini, likiwemo gari jekundu la SUV.

Duka la biashara au soko lililojaa bidhaa za sanaa za kiafrika na ufundi wa mikono. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa sanaa nyingi za mbao zenye rangi nyeusi zikiwakilisha watu au wanyama.

Soko kubwa la wazi lililojaa matunda na mboga. Kuna rundo nyingi za mazao zikiwemo ndogo na za mviringo kama vile viazi, nyanya, matunda ya beli na vitunguu zikiwa zimepangwa kwa wingi.

Jengo la biashara la kawaida linaonekana kuwa duka au maduka madogo kadhaa. Jengo lina kuta nyeupe zilizopakwa chokaa zikiwa na michoro ya rangi ya blue .

Maonyesho makubwa ya magari labda kwenye ukumbi wa maonyesho, ukumbi huo unaonekana kuwa mkubwa sana na dari refu na taa nyingi za kisasa, kuna magari mengi mapya ya aina na rangi tofauti.

Duka la nguo lililojaa vitambaa na nguo zenye rangi nyingi na mapambo mbalimbali. Kushoto na katikati kuna rafu zilizojaa marundo ya vitambaa vilivyokunjwa vizuri, vingi vikiwa na michoro ya kiafrika.

Duka ya magari ya Mercedes Benz kwenye sehemu ya juu ,kuna bango kubwa lenye nembo Mercedes Benz na maandishi Mercedes Center Limited ,mbele ya bango Kuna magari kadhaa ya kifahari ya Mercedes Benz yaliyopangwa kwa safu.

Shughli ya miamala ya kifedha inayohuzisha pesa taslim na simu ya rununu ,labda ikionyesha mfumo wa malipo ya simu kama Mpesa, ambayo ni maarufu nchini Kenya kuna mkono unaoshikilia noti mbili za shilingi elfu Moja za Kenya .

Mkono mweusi uliokua umeinuliwa kidogo juu ya noti za pesa za Kenya zilizotandazwa kwenye meza. Noti zinaonekana wazi ni za shilingi mia mbili na shilingi hamsini.

Jengo la duka. Juu ya duka hilo, kuna bango kubwa lenye maandishi Mount Kenya milk depot na bidhaa za maziwa. Duka lenyewe lina rangi ya blue na milango miwili mikubwa.

Eneo lililojaa rura za luteleza zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa, zimepangwa kwa wingi zikiwa zimetundikwa kwenye stedi na zingine zikiwa zimewekwa chini. Kuna aina nyingi na rangi mbali mbali za rura.

Eneo la duka ndogo au kipanda cha kuuza bidhaa hasa vinyuaji na labda matunda au viazi. Kuna masanduku mawili ambayo yaliyowekwa juu ya kila moja. Sanduku la juu lina karuti ya cardboard yenye matunda au mboga.

Gari aina ya Toyota likiwa limeegeshwa usiku nje ya jengo kubwa la kibiashara labda maduka makubwa au kituo cha ununuzi. Gari hilo lina rangi ya fedha na lina namba ya usajili ya Kenya.

Duka la biashara linalo toa huduma za mawakala wa simu na benki. Mlangoni mwa duka kuna matangazo makubwa yenye nembo ya mpesa na namba za mawakala, pia kuna matangazo ya Equity agent .

Trela kubwa ya kubeba magari inao tulikana kama Car Hauler treiler. Kama ilivyoandikwa juu ya jengo la nyuma. Trela hii ina rangi ya blu na, inabeba magari kadhaa.

Rundo kubwa ya mamboga ya aina ya butternut yaliyopangwa labda kwenye soko la kuhifadhia mazao. Juu kuna mamboga makubwa ya mviringo baadhi yakiwa na rangi ya kijani.

Tangazo la bima kutoka Madison General Insurance, inaonyesha mwanamke mweusi mwenye tabasamu, amevaa shati la kahawia na sketi nyeusi, anaonekana kuwa na jeraha shingoni na mkono wake wa kulia.

Mandhari ya barabara yenye maduka kando yake ambayo yanaonekana kuwa nchini Kenya kutokana na neno pesa na pikipiki bajaji. Kushoto kabisa kuna sehemu ya tuktuk yenye namba ya usajili TWC 313K.

Duka la viatu au soko la wazi lenye viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyopangwa kuuza. Viatu vimepangwa kwenye meza ndefu za mbao vingine vikiwa vimekaa juu ya masanduku yao.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na wale waliokaushwa ikiashiria kuwa ni katika soko la samaki au eneo la biashara ya chakula. Samaki wengi wamepangwa juu ya meza kubwa wakiwa wamepikwa hadi kuwa rangi ya kahawia.

Tangazo la huduma ya bima kupitia simu ya mkononi likionyesha kauli mbiu, get insurance from the comfort of your phone , ambapo kuna mkono unashikilia simu mahiri.

Lori kubwa la kusafirisha magari lililopackia magari matatu, meusi na meupe. Lori hilo lina ghorofa mbili au zaidi za kubeba magari. Gari jeupe limepackiwa juu kabisa.

Gari la kifahari lenye nguvu aina ya Mercedes Benz likiwa limeegezwa mbele ya chumba la maonyesho ya magari au eneo la mauzo. Gari lina rangi ya nyeusi inayong'aa.

Bodi ya kielektroniki ya viwango vya ubadilishaji fedha. Juu ya bodi kuna nembo ya benki na jina lake pamoja na kauli mbiu discover banking pleasure . Chini yake kuna taarifa muhimu zinayoonyesha kwa namba nyekundu.

Duka la maziwa ambalo linaloonekana kuwa Kieni Dairy Products Limited na pia Highridge. Juu ya jengo kuna bango kubwa lenye majina haya ya ng'ombe ikionyesha biashara ya bidhaa ya maziwa.

Jengo kubwa la kisasa lenye usanifu wa kuvutia. Jengo hilo lina kuta za glasi zinazoakisi na paa la bati lenye vivuli virefu. Nguzo za bluu zinaonekana kuunga mkono muundo wa jengo.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mapya likionyesha duka la magari au bandari ya magari. Mamia ya magari yamepangwa kwa safu ndefu na safi yakionekana kuwa aina tofauti za SUV.

Ndizi, nyingi zilizokomaa na zenye rangi ya manjano zilizopangwa kwa rundo, juu ya kitambaa au bunia la rangi ya kijivu. Labda sokoni au sehemu ya kuuza matunda. Kuna aina mbalimbali za ndizi zikiwemo ndizi ndefu na fupi.

Barabara iliyo jaa mafuriko, huku magari mawili yakionekana yamesema nusu ndani ya maji. Gari la mbele lenye rangi ya fedha na nyeupe limesema kiasi kikubwa, huku gari lingine jeusi linaonekana likizema zaidi nyuma.

Gari ndogo Sedani la rangi nyeupe. Laonekana kuwa ni gari la Honda Inside kutokana na nembo ya mbele. Gari lina namba ya usajili ya Kenya ambayo inaonekana mbele.

Bango la matangazo la huduma za bima ya maisha, kutoka kwa kampuni inayoitwa Anziano insurance agency. Upande wa kushoto wa bango, kuna maandishi yanayosomeka kama life insurance .

Basi ndogo jeupe la abiria lililokuwa limeegezwa kwenye barabara yenye lami. Gari hilo lina madirisha ya rangi nyeusi na linaonekana kuwa katika hali mzuri.

Gari aina ya Suzuki Alto kutokana na muundo wake limesimama kwenye barabara isiyo na rangi yenye udongo mwekundu au kahawia. Namba ya usajili ya gari ni KDH 990J.

Duka ndogo la reja reja, labda kinachouza vinywaji na bidhaa nyingine. Mbele ya duka kuna ngazi tatu za mawe zikielekea kwenye mlango wa duka.

Mkono wa mtu ukiwa unashikilia simu janja ya rangi nyeupe. Skrini ya simu inaonyesha menyu ya M-pesa, huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu.

Eneo la soko lenye aina mbalimbali za mboga na matunda. Zimepangwa vizuri kwenye masanduku. Kuna nyanya ambazo zimepangwa kwenye mifuko ya nyavu nyekundu na ziko kwenye tray ya plastiki ya njano.

Funguo za gari zikiwa zimetundikwa kwenye kioo cha mlango wa gari au labda kwenye fremu ya mlango, ulio wazi. Funguo hizo ni za kisasa za kielektroniki zenye vitufe vya kufunga.

Duka ndogo la rejareja labda ilioko katika eneo la mtaa. Duka hilo lina rangi ya kijani kibichi limepambwa kwa mapambo na ishara mbalimbali. Kuna kibanda cha kuuza bidhaa zenye rafu zilizojazwa vipodozi, sabuni na bidhaa nyingine za urembo.

Kundi la watu waliokusanyika katika eneo lenye nyasi na miti vikionekana kama bustani au eneo la kupumzikia. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegezwa kwenye nyasi.

Rundo la ndizi mbichi zikiwa zimesimama wima zikiwekwa ndani ya ndoo mbili za plastiki. Mashina ya migomba bado yameshikamana na ndizi na moja ya mashina yamepinda kwa umbo la arc .Nyuma ya ndizi kuna vibanda au meza za soko zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Gari kubwa la aina ya SUV nyeusi likiwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari au chumba cha mauzo. Gari hili ambalo ni Infinit QX80 kutokana na nembo na muundo wake limeegeshwa kwenye sakafu safi.

Meza ya soko au duka ndogo la wazi, linaloonyesha, viatu vya ngozi hasa champali. Katikati na kulia, kuna meza mbili au vitanda, vilivyopangwa, ambavyo vimejaa champali nyingi za ngozi.

Duka kubwa la rejareja labda likiwa Nairobi kutokana na neno Nairobi linaloonekana. Mbele ya duka kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa nje. Upande wa kulia kuna mrinduko mkubwa.